Mwanamke mlemavu anakaa kwenye mashua ya kasia akiwa amevaa fulana nyekundu yenye neno Kenya na kofia ya rangi nyeusi na nyeupe. Mishike ya kasia imeshikwa mikononi mwake. Kiti chake cha magururdumu kimezama majini, kando ya mashua.

Jengo la ghorofa lenye milango miwili ya mbao na madirisha marefu. balcony iliyo mbele ina handrili nyeusi. Kuta za nje zina matofali ya mawe na rangi ya udongo zikiwa na bustani ndogo na mimea iliyopangwa vizuri. Mbinguni ni safi na kuna mawingu machache.

Komputa mbili za mezani zenye skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Vitabu vimerundikwa upande mmoja. Meza nyeupe inatenganisha vitu hivi. Ukuta wa kijani kibichi unaonekana nyuma. Baadhi ya karatasi ziko katikati.

Wanafunzi wakishiriki katika michezo ya kukimbia wameshikana mikono. Mmoja amevalia shati la blue na miwani amesuka nywele. Mwingine amevalia long'i ya kijivu. Kuna nyasi za kijani zinaonekana na viti.

Madawati kadhaa ya shule yamepangwa. Kila dawati lina kiti chake. Yametengenezwa kwa mbao na chuma. Makafu ni ya marumaru nyekundu ilio na madoa. Ubao mweupe uko ukutani. Rafu zipo upande wa kulia. Hakuna wanafunzi dari ni nyeupe.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wakitumia magongo. Mchezaji wa kwanza amevaa jezi ya kijani na nyeupe, anatembea kwa magongo mawili. Mwengine amevaa fulana nyekundu anadhibiti mpira wa mguu huku akitumia magongo. Uwanja una udongo mwekundu na ukuta wa matofali unaonekana nyuma.

Kurasa mbili, za kitabu cha shule, ukurasa wa juu unaelezea kanuni na utunzwaji wa nguzo kwa picha. Ukurasa wa chini una chati inayoonyesha vitu mbalimbali vinavyohusiana na usafi, kuna michoro vitatu nguo na sega .

Ukurasa wa kitabu unaonekana wazi. Kuna maandishi mengi yameandikwa kwa Kiingereza. Pia kuna picha nne za watoto wakifanya shughuli mbalimbali kama vile kusafisha, kukaa mezani na kuvua viatu. Ukurasa una namba eighty six na unaonekana umepinduka.

Karatasi ya mtihani yenye maswali kadhaa. Baadhi ya maswali yamejibiwa kama vile namba nane na kumi na moja. Swali la kumi lina mchoro wa bibilia ya rangi ya chungwa na swali la kumi na nne lina mchoro wa jua, kwenye kona juu kushoto kuna maandishi yaliyokatika.

Wanaume wawili wamevaa jezi za michezo. Mmoja amevaa jezi ya zambarau iliyoandikwa KENYA GUIDE 67 na mwingine jezi nyekundu yenye KENYA na KIMANI . Mmoja amefunga kitambaa cheusi machoni, wanaelekea upande mmoja kwenye uwanja wa michezo.

Wanaume watatu wamesimama uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyekundu na nyeupe, huku wawili wengine wakiwa wanabaki. Mmoja ana jezi nyeusi na mwingine ana jezi ya kijani. Uwanja una nyasi, nyuma, viti vya uwanja vina rangi nyekundu na kijani kibichi.

Rundo la karatasi zenye rangi tofauti zikiwa zimeviringwa na kusimama wima ndani ya begi , karatasi hizo zina rangi ya waridi ,bluu ,manjano ,zambarau na nyeupe ,ziko zimepangwa vizuri ndani ya chombo kinachoonekana kuwa begi .

Kuta ya darasa yenye orodha ya siku za wiki. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi yake kuanzia Sunday hadi Saturday . Kila karatasi pia inanamba ya utaratibu na picha ndogo. Karatasi zimebandikwa wima. Pembeni kuna ubao mweupe wenye maandishi.

Mwanaume mmoja mwenye ulemavu wa viungo akiwa kwenye kiti cha magurudumu anafanya mazoezi ya ndondi kwa kutumia mifuko ya kuchapa, kocha wake anashikilia mfuko huo na kumsaidia kupata mbinu sahihi wote wamevaa glavu za ndondi.

Mwanamke anaendesha kiti cha magurudumu cha riadha kwenye uwanja wa mbio usiku. Amevalia nguo nyeusi za mchezo. Barabara ina mistari meupe na kuna nyasi kijani upande mmoja. Taa za uwanja zinafanya kivuli chake kionekane.

Bango refu limepakwa rangi mbalimbali na lina maandishi. Juu kuna rangi ya kijani na manjano, katikati kuna rangi nyekundu, zambarau, blue na chungwa. Chini kuna rangi ya blue na nyekundu. Maneno yameendikwa kwa herufi kubwa imeninginia ukutani.

Mlingoti mkubwa mweupe wa bendera, chini yake kuna kichaka chenye maua ya manjano, majani ya kijani, nyuma kuna miti mikubwa na tanki nyeusi la maji, pia kuna bango lenye maneno fire assembly point ardhi imefunikwa na nyasi fupi.

Bango kuhusu maji juu Kuna kichwa cha Bahari maji ni uhai .chini yake Kuna vyanzo vya maji ,bahari ,maziwa, mito chemichemi ,visima, visima virefu Na mvua kuna orodha ya matumizi makuu ya maji matatizo yanayo husiana na matumizi na uhifadhi wa maji Na jinsi ya kuhifadhi maji.

Kundi la watu wenye ulemavu, wamevaa mavazi mekundu linatembea. Wengine wanatembea, wengine wako kwenye viti vya magurudumu. Kofia nyeusi zinatawala vichwani. Wanapeperusha bendera ndogo ya Kenya. Baadhi yao wameshika mabango Team Kenya.

Ubao mrefu mweupe wenye maandishi ya kiingereza kuhusu tukio. Kwenye ubao, kuna sehemu za agenda venue date events fun activities requirements na awards chini yake kuna soketi za umeme na kifutio cheusi;

Mwanaume amevaa fulana nyekundu. Ina maandishi Kenya. Ina kifua wazi. Anaonekana akiwa uwanjani. Kuna njia za kukimbia nyekundu. Nyuma yake kuna majengo na miti. Mwanaume ana saa mkononi. Anatazama mbele.

Ratiba ya shule ya Thika Road Christian Junior. Ratiba inaonyesha saa, siku za wiki na masomo mbalimbali kama vile maombi, ibada, na computer . Pia kuna herufi na nambari zilizochorwa kwenye chati, labda zikawakilisha madarasa au masomo.

Ukurasa wa kitabu unaotumika kufundisha sarufi ya kiswahil hasa matumizi ya hiki na hvi. Ukurasa una picha nne za mchoro inayoonyesha mfano wa matumizi ya maneno haya. Kwenye ukurasa kuna mwanaume mmoja mwenye kilemba na mtoto wa kiume.

Watu wanne wakiwa wamesimama kwenye maji ya matope karibu na boti. Mwanamume ameketi ndani ya boti, akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Wanaume watatu wamemzunguka, mmoja amevaa fulana kama yake, mwingine amevaa suti ya kuogelea na watatu wamesimama mbele. Kuna kiti cha magurudumu ndani ya maji.

Bango la elimu kuhusu msitu limendikwa our forests our future .Kuna maelezo aina za msitu, umuhimu wake, vitisho vilivyokubali na njia za kuhifadhi mazingira. Bandiko limeandikwa kwenye kingereza lina michoro ya wanyama pori kama chui.

Dawati ndefu imepangwa mfululizo, na juu yake kuna kompyuta kadhaa. Kila kituo cha kompyuta kina skrini, kibodi, kipanya, na vipokeo sauti vya masikioni. Kando ya dawati kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe, dirisha lenye nondo za chuma linaonekana upande wa kushoto.

Stati mbili za shule zimetengenezwa kwa mbao. Ya kwanza imeharibika ikiwa na sehemu iliyopoteza rangi, ya pili iko juu ikiwa na mbao ndogo iliyovunjika. Sakafu ni ya maramaru ikiwa na madoa. Pazia nyekundu na nyeupe iko juu.

Mwanamume anayeendesha baisikeli ya mbio yuko barabarani. Ametabasamu na amevaa suti ya kuendesha baisikeli nyeusi yenye muundo, kofia ngumu na miwani ya jua. Baiskeli yake ni ya kijani kibichi yenye mistari meusi. Kwa nyuma kuna miti na vichaka.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani yanayosomeka Fire Assembly Point . Mshale mwekundu unaelekezwa upande wa kulia. Bango hili linapanda ardhini karibu na tanki kubwa la maji jeusi. Nyasi kijani limezunguka eneo hilo.

Kitabu cha kiswahili kinachoitwa nyota ya kiswahili. Jalada lina watu wawili wakiendesha farasi. Rangi ya jadala ni nyekundu, kijani na kahawia. Nembo za JKF na KICD zinaonekana chini.

Mlango wa mbao unaong'a kwenye mlango huo kuna karatasi mbili zilizobandikwa. Juu imeandikwa no exit for students, chini yake kuna karatasi ingine iliyoandikwa na alama la onyo la no exit. Karatasi hizo zinaonekana kuchakaa kidogo.

Shuka la hesabu limejaa mazoezi. Kuna kiwavi na mamba. Mamba ana alama za kujumlisha na kutoa, imetawanyika. Mistari mekundu imewekwa kuashiria majibu sahihi. Baadhi ya majibu yameandikwa ndani ya visanduku.

Kundi la wanariadha wakiwa wamesimama pamoja. Wamevaa koti jekundu na kijani yenye michoro. Wanashika mfano wa hundi kubwa lenye rangi ya njano. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Nyuma yao kuna ukuta wenye bango ya team Kenya na champions of cheers .

Mwanamke mwanariadha amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Kofia nyeusi na mikono miwili yenye vitambaa nyeusi akivua maji kwenye mtumbwi. Anatumia kasia mbili kwa nguvu huku maji yakimrukia. Mtu huyo anaonekana akijitahidi katika mashindano ya kisasa.